Naona muuguzi Na daktari wako hospitalini, muuguzi anadugwa sindano mkononi, wote wamevaa barakoa naona muuguzi ana saa mkononi Na chupa iko mbele yao.

Polisi watatu ambao wana mavazi tofauti , samawati na hata ya kijani wakiwa na waja wengine watatu, wote wakiwa wamevaa na barakoa na kushikilia karatasi mikononi mwao. Mbele yao ni magunia kadhaa.

Chini naona ni sanduku ambalo bila shaka ilitolewa dawa ama vitu zingine za kutibu. Kando kigoda ambacho kina kitabu juu. Kando naona ni meza ambayo ina dawa aina mbali mbali.

Hema mbalimbali ikiwa na rangi yenye mvuto na viti vingi. Kwa hema mabuto yenye rangi tofauti yametundikwa uku kuna watu watatu waliovaa barakoa. Kuna yule aliyesimama na yule aliyeketi ambaye anadungwa sindano na mtu huyu wa afya.

Hivi ni virutubisho vya afya inayoitwa Iron Plus na ina vitamini C , folate , vitamini B6 , na vitamini B12 . Inaongeza kiwango cha chuma mwilini, inaongeza hata kiwango cha damu mwilini, na inaongeza nguvu katika mwili.

Ni meza ambayo limebeba chupa cha kibonge na chini yake ni vitembe vya kibonge pia ni na dawa ambayo inatumiwa kutibu kuvimbiwa na kusafisha tumbo ili kuzuia kung'ang'ana wakati wa haja kubwa.

Muuguzi aliyevalia miwani na nguo nyeusi anashikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana ndiye amezaliwa na kumfunika huku akiwa kwenye kliniki cha uzazi.

Watoto wawili ambao wameketi kwenye kibao. Wote wana vipele ila mmoja ana vipele kupita kiasi, kuashiria anahitaji matibabu ya dharura.

Zio mkubwa wa vyuma ikiwa imeegeshwa kwenye kibao ama kibango chenye maandishi yafuatayo, Daktari Nduba, Tiba ya magonjwa, nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono, mapenzi , toa ya mikosi. Kuna baiskeli samawati iliyoegeshwa pia, na kuna kimeza ambayo juu ina vyupa mbalimbali ambayo yana dawa.

Mikono miwili ambayo imeshika kwa nguvu zaidi na kwa pamoja ikiwa inanguvu kuashiria kuwa mtu huyu anasafisha mikono yake kwa kutumia sabuni ili ziweze kuwa safi na kutoa uchafu.

Watu wamepanga foleni wakiwa wameshikilia bidhaa mikononi mwao. Kwa umbali kuna gari jeupe na wengine waliovaa mavazi meupe kuonekana kuwa watu wa huduma wakiina huku wakitoa msaada Kwa jamii hiyo .

Ni hema kubwa nyeupe ndani ukiwa na umati wa watu tofauti wenye barakoa ya kila aina, Kuna mgonjwa aliyeinua nguo sehemu ya mkono, ili kutibiwa na muuguzi mwenye nguo ya rangi ya samawati na barakoa.

Kwenye hospitali, haswa chumba maalum cha matibabu ya meno, daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glovu na barakoa maalum ya kikazi huku mgonjwa akiwa amelazwa kwenye kiti cha kliniki na pia amevaa nguo ya mgonjwa.

Gari nyekundu na watu watano wamevaa mavazi mweupe wengine wakiwa na vinyunyuzio begani na hata, wamevaa barakoa midomoni, na mapuani, kwa sheria kuwa wanaenda kunyunyuza dawa katika upande huo wa inchi.

Daktari wa meno na mgonjwa wakaa kwenye chumba cha matibabu ya meno, akiwa anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glavu, barakoa na miwani maalumu ya kazi, huku mgonjwa amelala kwenye kiti ya kliniki na pia amevaa miwani ya kinga.

Barabara ambayo imejaa maji kutokana na mvua ya vuli inayonyesha kupita kiasi hivi kuatarisha afya ya wanajamii kwani kuna hawa wanaong'ang'ana kuvuka wakiwa wamebeba viatu vyao, na hata kulowa maji.

Ni ofisini pale kliniki juu ya meza kuna chupa ya dawa nyeupe, yenye michoro tofauti imeendikwa maneno ghudatun ,dawa ya tesi dume kupanuka, na asilimia asili nyuma ya chupa hii kuna bango la kimbo kiuhara.

Nyumba aina ya ghorofa ambayo inaonekana kuwa imeporomoka. Kuna watu waliovaa kofia ya chuma manjano na ata nguo maalum ya kazi ambao wamefika kuagazia yaliyotendeka na kufanya ukarabati ipasavyo.

Hosiptalini haswa kliniki na kuna muuguzi aliyevaa miwani na barakoa na kofia kichwani mavazi maalum ya kazi, inaonekana anamhudumia mtoto huyo aliyebebwa na mamake aliyeketi kwenye kiti

Wauguzi ni wawili na mgonjwa ni mmoja aliyelazwa kwenye kitanda na kuangaliwa meno akiwa labda ana tatizo la meno. Muuguzi mmoja ameshikilia kurunzi na kuleta mwangaza ili huyu muuguzi mwingine aweze kuona anachofanyia huyu mgonjwa

Wauguzi wawili wamo katika chumba haswa pa uzazi pale hospitalini. Wamevaa glovu na nguo samawati na nyeupe maalum ya kazi. Kitandani wakiwa wamelaza watoto wachanga waliozaliwa na kuwahudumia.

Gari la petroli liko kando ya nyumba ambalo linaungua na moshi unatoka kwa wingi hivi ,huku watu wakipiga picha na wakiangalia kilichotendeka. Sababu kubwa ikiwa ni gari hilo la mafuta lililipuka kusababisha moto.

Ni mazingira ya ukame yanayofanana na maeneo ya kaskazini mwa Kenya kama Turkana na Marsabit. Ardhi imekauka haina mimea huku jua linawaka. Wanawake wawili wamesimama karibu na kibwawa kidogo cha maji wakiwa na mitungi.

Aliyelazwa chini ni mgonjwa. Ana tatizo la meno. Kando yake ni madaktari wa meno wawili. Mmoja anamulika ndani ya mdomo, ili mwingine aweze kuona anachofanya.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kinga kama vile koti jeupe, miwani na barakoa ya kikazi. Kwenye mkono ameshikilia kijichupa kidogo, inaonekana kuwa ana shindano. Nyuma yake ikiwa kuna watu wengi wakiwa pia wamevaa barakoa na wakiwa wamo kwenye foleni.

Mwanamke ambaye ni muuguzi akiwa na mgonjwa wake ambaye amekula chumvi nyingi na muuguzi ameshikilia pamba kwenye mkono wa mgonjwa huyu ikiwa kuashiria kuwa anataka kumdunga sindano au labda ashadunga mgonjwa huyu sindano.

Ni hospitali sehemu haswa kwa matibabu ya meno, na kuna madaktari wawili wanao mhudumia mgonjwa. Moja haswa ndiye anamhudumia mgonjwa huyo. Daktari amevaa glovu, barakoa na miwani maalumu ya kikazi. Huku kuna taa inamulika inaleta mwangaza hapo. Huku huyu amelala kwenye kiti cha kliniki.

Sehemu ya barabara yenye nyumba kando, na uzio uliozingirwa na nyua tofauti. Inaonekana kua mvua mkubwa ulinyesha kwani magari yanapita kwa ugumu sana palipo jaa maji.

Wanajamii haswa walewasomba taka, ambao wako katika pipa la taka, wanawake wanne na mwanaume moja, wanazoa taka na kuzichoma kwa kuwa naona kuna moshi.